Daktari anamdunga mtoto sindano kwenye bega na kuweza kumsaidia kujikinga dhidi ya ugonjwa fulani. Huweza kumpa pia nafuu wakati ambapo atakuwa mgonjwa au kumzuia kupata ugonjwa fulani utakaofanya afya yake kuwa ya kudhoofika.

Maji yamefurika katika hospitali ya Ahero. Inaweza kuwa tatizo kubwa haswa kwa wagonjwa, na kwa kuwa hali yao ya afya itaweza kudhoofika kutokana na ugonjwa kama vile kipindupindu ambao unaweza kuathiri iwapo maji haya hayatawezwa kutolewa sehemu hii.

Dawa imeshikiliwa na vidole inataka kudungwa kwa mgonjwa fulani aliye na ugonjwa wa Yellow Fever . Hutumia sindano ili kuitia dawa hiyo kwenye mwili ya binadamu. Humwezesha kupata nafuu na kuepukana na ugonjwa huo.

Maji yamefurika barabarani na kuleta kutatizika kwa usafiri. Magari yanapitia ndani yake. Hueza pia kuwa hatari kubwa kwa afya ya binadamu hasa pale ambapo yatazidi kuwa kwa pamoja na kuweza kufanya wadudu kama vile mbu kuweza kusambaza malaria kwa haraka.

Kina mama ambao wamebeba maji kwenye mitungi na kuitwika juu ya kichwa chao uweze kuitumia kueleza mambo kama vile usafi haswa pale nyumbani au kutumika kama maji ya kunywa na kusababisha kukata kiu.

Daktari wanamhudumia mgonjwa huku akiwa amevalia glavu nyeupe kwenye mikono yao na barakoa. Mgonjwa amelazwa kitandani huku akiwa ameufungua mdomo wake tayari kutibiwa. Hapo baadaye ataweza kupewa dawa zitakazomsaidia kupata nafuu.

Hospitalini ambapo nesi wanawahudumia watoto wachanga, wana umakini mkubwa na wanatumia mbinu ya teknolojia. Huweza kumsaidia mtoto mchanga kuwa na afya nzuri na kuweza kuwa na maisha au kuweza kuepuka kifo chake.

Wahudumu wa afya ambao wana glavu za blue kwenye mikono yao huku wakiwa wamevalia barakoa. Wanaendeleza maongezi na wananchi au raia wa kawaida na kuwaelimisha kuhusu masuala ya afya na kuweza kufanya afya yao kutokuwa katika hatari au kuwapa mwelekeo kuhusu afya yao.

Dawa imeshikiliwa kwenye kidole na pia kuna sindano. Hutumika kumdunga mgonjwa dawa fulani ili kuweza kumuepusha na ugonjwa fulani. Hupatikana haswa pale hospitalini ambapo daktari hutumia kuwatibu wagonjwa.

Maji yamefurika barabarani na kuweza kusababisha magari kuweza kuanguka na kujihusisha katika ajali, raia wanaonekana wakitembea kwenye maji haya, huweza kuwa ya hatari kwa binadamu iwapo hayatadhibitiwa kwa njia yoyote ile.

Ng'ombe amekufa kiangazi. Kuna wanaume wawili mmoja wao ameshikilia bakora kwenye mkono wake. Mfugo huweza kudhoofika kiafya iwapo hawana maji ya kutosha na kuweza kuwa na hali mbaya ya afya yao na kuishia kufa.

Nesi anamtibu mtoto pale hospitalini. Ameshikiliwa na mama yake. Matibabu humwezesha mtu au binadamu kupata nafuu au kuwa hata na kinga dhidi ya ugonjwa fulani kupitia sindano au hata dawa fulani anapodungwa au kumeza.

Maji yanachotwa na kuwekwa kwenye mitungi. Huweza kusaidia pale nyumbani kutumika katika shughuli za usafisaji kama vile kuosha vyombo, kusafisha mwili, na mambo mengineo.

Daktari wa kiganga ambaye ameshikilia chombo fulani kwenye mkono wake huku akiwa anaendeleza shughuli zake ambazo huweza kumtibu mgonjwa haswa anayeamini katika mambo ya uganga na kupata nafuu.

Dawa zimetiliwa ndani ya chupa. Dawa zingine zi ndani ya mikebe. Huweza kutibu ugonjwa mbalimbali kama vile kupata nguvu za kiume. Hutumika haswa na wale ambao wanaamini kwenye uganga.

Moto umewaka na kuweza kusababisha maafa ya uchomaji wa mimea na pia miti. Huweza kudhuru hali ya binadamu kwa kuwa upungufu wa miti huweza kusababisha maji kuwa yenye kupungua au pia kufanya mazingira kutokuwa ya kuvutia.

Mtoto anadungwa sindano kwenye bega lake huku akiwa analia. Daktari amevalia glavu, kuweza kumpa sindano hii na kumsaidia kuepukana na ugonjwa fulani na kupata kinga dhidi yake, kumpa afya njema hapo mbeleni.

Mgonjwa anaendeleza maongezi na daktari aliyeshikilia kalamu kwenye mkono wake. Kando ya mgonjwa huyo kuna meza ambapo juu yake kuna vijitabu vilivyowekwa juu. Ataweza kuelimika kuhusu afya yake na kuimarika.

Kibuyu cha lita tano kimetiliwa dawa, hutumika kutibu mgonjwa Epilepsy . Hutumika haswa na wagonjwa maalum au wanao ugua ugonjwa huu. Huwezi kupatikana haswa maeneo ya hosipitalini.

Dawa inanyunyuziwa ili kuweza kusafisha sehemu fulani. Ina kemikali ambayo huua virusi ambavyo vinaweza kusambaa na kumletea binadamu ugonjwa katika mwili wake hapo baadae. Huweza pia kusaidia sehemu kuwa nadhifu.

Dawa zimewekwa ndani ya mikebe ingine ii ndani ya chupa na zingine zimepakiwa. Huweza kutumika na mgonjwa baada ya kupewa maelezo na daktari. Huweza kumsaidia kupata nafuu au kupata kinga dhidi ya ugonjwa fulani.

Wahudumu wa afya wamevalia glavu, barakoa na pia kofia ya maalum huku waliendeleza shughuli ya oparesheni. Waml hospitalini wanatumia teknolojia ili kuendeleza shughuli hiyo. Mgonjwa ametulia na kuweza kusubiri kuweza kupema huduma.

Vyoo vya shule, kando yake kuna wanaume waliosimama huku wakizungumza. Kuna onyo la kuosha mikono baada ya kukitumia choo fulani. Huweza kusaidia mmoja kuepukana na usambazaji wa virusi au pia hata ugonjwa fulani.

Dawa za vitamini ambazo humpa mmoja kinga katika mwili wake. Huweza kumezwa na mtu ambaye ni mtoto au pengine mtu mwenye umri wa juu. Huweza kumsaidia kuwa na kinga dhidi ya ugonjwa wa aina yoyote ile.

Mtoto mchanga aliyebebwa na mama yake anatiliwa dawa na muuguzi kwenye mdomo wake. Huweza kumsaidia kuwa na kinga dhidi ya ugonjwa wa aina fulani na kumsababishia kuwa na afya njema iliyoboreka.

Daktari anamhudumia mgonjwa aliye katika hali ya mahututi pale hospitalini. Anatumia chombo cha teknolojia ili kuweza kuona jinsi ambavyo mgonjwa anaendelea na hali yake. Ataweza kupata nafuu baada ya kupewa dawa na kutibiwa ipasavyo.

Daktari anamtazama mgonjwa ndani ya mdomo wake huku ukiwa umefunguliwa. Ataweza kumpa matibabu yanayohitajika baada ya kutatua shida ambayo inakumbana na meno yake. Huweza kumsaidia kuwa na nafuu au kupata nafuu kwa hali ya juu.

Daktari amevalia barakoa anatazama dawa fulani na kusoma maandishi yaliyo juu yake. Dawa huweza kumsaidia mgonjwa kupata nafuu na pia kuimarika kiafya huweza kutumiwa na wagonjwa mbalimbali ili tu kupata nafuu.

Madaktari wamevalia barakoa pale hospitalini huku wakiwa wamevalia maguanda maalum na glavu nyeupe kwenye mikono yao. Wanaendeleza operesheni na kumpa mgonjwa nafu. Hapo kubadaye mgonjwa atapewa dawa zitokazomsaidia kuimarisha hali yake ya afya.

Mama anasafiri kwa kutumia njia ya mashua kwenye maji huku akiwa amebeba vitu vyake vyote. Mafuriko yameweza kujaa sehemu hii na kuweza kusababisha hata hatari kwa afya ya mtu ambapo magonjwa kama vile kipindupindu yanaweza kuenea sehemu hii.

Mtoto mchanga amezaliwa kwa hospitali huku akiwa chini ya daktari ambaye ana mtibu na kuangalia hali yake ya afya. Itakayomsaidia kuwa na maisha marefu hapo mbeleni. Afya ni kitu muhimu sana katika jamii na umwezesha mtu kuendeleza zile ndoto zake.

Hospitalini daktari wamevalia barakoa. Mmoja kati yao anampima mgonjwa hali yake ya kisukari. Ugonjwa huu huweza kupatikana katika hasa wale walio na umri ambao ni wa juu kama vile themanini.

Daktari anamtazama mgonjwa kwenye mdomo wake ili kuweza kumtambua Ile shida ambayo inamkumba. Anatumia chombo cha teknolojia, ataweza kupata matibabu sahihi iwapo atapata kinachomsumbua mgonjwa huyo.

Dawa imewekwa ndani ya chupa mbili. Na nyingine imewekwa ndani ya karatasi. Huweza kumezwa na mgonjwa baada ya kupewa maelezo na daktari. Kumsaidia mgonjwa kupata nafuu kwa haraka na pia kupatikana haswa kwenye kemia au hospitalini.

Mzee amesimama kando ya vyoo. Huweza kutumika kama njia mojawapo ya kuweza kuzuia uchafu kuweza kutapakaa hasa unaotokana na binadamu. Husaidia kuepukana na ugonjwa tofauti tofauti kama vile kipindupindu.

Daktari anamdunga mgonjwa sindano kwenye bega. Anamsafisha kwa kutumia pamba. Raia wengine wanaosubiria kupata matibabu, wamesimama kwenye foleni. Hali itaweza kuimarika na pia kuwa shupavu na kuwapa maisha marefu.

Dawa ambazo zimetiliwa ndani ya chupa za aina tofauti tofauti huweza kutumika kutibu wagonjwa wa magonjwa aina tofauti. Hupatikana haswa pale hospitalini au kwenye kemia ili kuweza kusaidia kuondoa vizusi fulani katika mwili.

Nesi wamo hospitalini wakihudumia watoto haswa watoto wachanga. Wamevalia barakoa. Kuna mwanamke mjamzito anayeendeleza maongezi na nesi mmoja kati ya hao. Kando yao kuna vitanda vya kuwalaza wagonjwa au watoto wachanga.

Dawa zimewekwa ndani ya chupa, zingine zi ndani ya karatasi. Hueza kutibu ugonjwa fulani. Hupatikana haswa hosipitalini au kwenye kemia ambapo zinauzwa kwa wagonjwa na kuwasaaidia kupata nafuu.

Madaktari wamevalia magwanda maalum huku wakiwa na barakoa. Wanaendeleza oparesheni ya mgonjwa huku wakitumia chombo cha teknolojia. Wataweza kumpa matibabu au kumpa dawa ambazo zitamsaidia mgonjwa huyo kupata nafuu.

Nesi anayeendeleza maongezi na mgonjwa. Hii ni ya maana kwani huweza kusaidia nesi huyo kutatua shida ambayo inamkumba mgonjwa na hapo baadaye atapata dawa zitakazomfaidi na kupata nafuu.

Dawa za vitamini zimetolewa ndani ya chupa. Huweza kumsaidia mtu kuongeza pengine damu kwenye mwili ambayo humsaidia kuwa na afya njema. Huweza pia kusaidia mambo mengine kama vile kuimarisha afya kijumla katika mwili.

Daktari anamdunga mwanamke sindano kwenye bega lake, huku wakiwa wote wamevalia barakoa moja ya rangi nyeupe na nyingine ya samawati. Nyuma yao kuna wahudumu wengine na pia wagonjwa ambao wanahudumiwa na madaktari.

Raia wamejipanga kwenye foleni huku wakipewa neti, na vyombo vingine ambavyo huwasaidia. Neti huwasaidia kujikinga na ugonjwa wa malaria, haswa wakati ambapo hujifunika na kuzuia kuumwa na mmbu

Madaktari wanamhudumia mgonjwa aliye na shida ya meno. Anang'olewa huku akiwa ana machungu. Huweza kumsaidia kupata nafuu, baada ya kumpa dawa fulani zitakazomfaidi na kumuongezea afya yake kuboreka.

Wahudumu wa afya wamevalia barakoa na mavazi maalum. Wamo katika chumba cha matibabu. Ndani yake kuna vyombo vya teknolojia ambavyo hutumika katika matibabu na kuweza kumsaidia mgonjwa kupata nafuu.

Dawa imetiliwa ndani ya chupa ya aina tofauti tofauti zenye lita tofauti. Huweza kutumika kutibu magonjwa ya aina mbalimbali. Dawa kama hizi mara nyingi hazipatikani kwenye hospitali, ila kuuzwa pale hata sokoni na mahali pengine, au hata pale nyumbani.

Daktari wa meno ameshikilia chombo fulani ambacho anatumia kumng'olea au kuyachunguza meno ya mgonjwa ambayo yana matatizo fulani. Huweza kumsaidia kupata nafuu na hapo baadaye atampa dawa zitakazomsaidia kuimarika kwa afya yake.

Nesi anamdunga mgonjwa sindano kwenye bega lake pale hospitalini. Amemsafisha kwa kutumia pamba, wote wamevalia barakoa. Sindano humwezesha mgonjwa kujikinga na ugonjwa wa aina yoyote ile.

Dawa inayotumika kuendeleza matibabu ya ugonjwa fulani hospitalini. Kando yake kuna sindano mbili ambazo hutumiwa kuidunga mgonjwa katika mwili wake, huweza pia kusaidia kuzuia virusi kusambaa kwa mwili wa mtu.

Daktari anamdunga mgonjwa sindano kwenye bega huku akiwa amevalia barakoa. Hueza kumsadia kuepuka ugonjwa fulani au kuweza kusambaza ugonjwa fulani kutoka kwa mtu mmoja hadi kwa mwingine, na kuepukana na ugonjwa ambao hudhoofisha hali ya afya ya mwanadamu.

Gari linalosafirisha petroli limejihusisha katika ajali na kusababisha moto mkubwa kuwaka. Kuna watu ambao wanatazama huku mwingine akipiga picha. Huweza kuwa hatari kwa binadamu kwani huweza kuleta mchafuko wa mazingira.

Daktari anamdunga mwanadada sindano kwenye mkono wake ili kuweza kumwepusha na magonjwa mbalimbali au kuweza kumpa kinga dhidi ya ugonjwa fulani hali ambayo huchangia hali ya afya ya binadamu kuwa yenye shupavu.

Dawa za aina tofauti tofauti zimewekwa juu ya meza, huweza kuendeleza matibabu ya ugonjwa wa aina fulani. Dawa kama hizi hazipatikani haswa kwenye hospitalini ila mtu binafsi anaweza kuwa anazo au anaweza kuwa anazitengeneza.

Chupa tatu zimetiliwa dawa ndani yake, zinaweza kutumika kutibu ugonjwa wa aina fulani. Huweza kuelekezwa na daktari pale hospitalini. Huuzwa kwa behi tofauti tofauti ili kuweza kumsaidia mgonjwa kupata nafuu?

Moto umezuka sehemu hii na kusababisha maafa makubwa. Mazingira yataweza kuchafuka na kuleta tishio kubwa kwa afya ya binadamu. Huweza pia kuzuia kuendelea kwa mji kwani wengi watatumia pesa ambazo wanazo katika matibabu.

Dawa hii ndani ya chupa na nyingine kwenye boksi. Huweza kutumika pale hospitalini kutibu magonjwa ya aina tofauti. Huweza kumwezesha mgonjwa kupata nafuu kwa haraka na pia upatikana haswa pale hospitalini.

Wino unapakwa kwenye kidole cha mwisho cha mkono. Huweza kutumika haswa wakati ambapo, wahudumu wa afya wanapeana dawa fulani haswa miongoni mwa watoto. Huweza kuonyesha nani amepata dawa hiyo, au nani hajapata.

Daktari wa kike amevalia nguo maalum ambazo huvaliwa pale hospitalini na nersi au pengine daktari, anamkagua mtoto aliyebebwa na mamake ili kuweza kutambua shida inayokubana au inayofanya hali yake ya afya kudhoofika.

Ajali imefanyika barabarani na kufanya abiria kuweza kuumia na kudhoofika kiafya. Huweza kupata matibabu pale hospitalini na pia kuongozwa na daktari jinsi ya kujikinga na kuwa na nafuu kwa haraka.

Dawa inanyunyuziwa sehemu tofauti tofauti. Mhudumu mwingine anapanguza kwenye sakafu. Hii huweza kusaidia kuzuia usambazaji wa virusi au hata ugonjwa fulani kutoka kwa binadamu mmoja hadi mwingine.

Dawa zimewekwa ndani ya chupa zingine zimetolewa. Huweza kutibu ugonjwa fulani. Daktari ndiye ambaye humwandikia mgonjwa maelezo au taarifa itakayomsaidia kutumia dawa fulani.

Mtoto mchanga amebebwa na muuguzi pale hospitalini baada ya kuhudumiwa. Amezaliwa na bado ana uwezo mdogo sana wa kuona. Matibabu huweza kumsaidia kuimarisha afya yake na kumpa maisha marefu.

Daktari amevalia glavu kwenye mkono wake anamdunga mtoto sindano kwenye paja. Mama anamtazama kwa huruma, nyuma yao kuna wagonjwa wengine ambao wanangoja kuhudumiwa na daktari.

Umati wa watu umefurika sehemu hii, jambo ambalo linaweza kusababisha ugonjwa kutokana na hali mbaya ya mazingira, yanaonekana kuwa yasiyokuwa nadhifu na yanaweza kuchangia sehemu kubwa ya watu kupata magonjwa mbalimbali.

Tembe za vitamini zilizoshikiliwa kwenye chupa zingine kwenye mkono, hutumika kuendeleza matibabau haswa kwa wagonjwa walio na upungufu wa vitamini kwenye mwili wao. Hutumika hasa hospitalini.

Dawa ya Polio, kando yake kuna sindano ya kudunguia mgonjwa kwenye bega. Husaidia kuweza kuepukana na maambukizi ya ulemavu haswa miongoni mwa watoto wachanga ili kuweza kuwapa afya bora.

Mtoto mchanga ameshikiliwa kwenye mikono na mama yake hospitalini baada ya kutibiwa. Amezaliwa ila madaktari wamemshughulikia na anasubiria kupewa idhini ya kuondoka hospitalini.

Daktari amemdunga mzee sindano ili kuweza kumsaidia kuepukana na ugonjwa fulani utakaomdhuru katika mwili wake. Amevalia barakoa inaonekana kuwa mtulivu na kumpa daktari wakati wake.

Wahudumu wa afya wanavalia barakoa huku wakinyunyizia dawa iliyo na kemikali ili kuweza kuzuia magonjwa a aina mbalimbali kuweza kusambaa. Kwa kawaida ugonjwa huweza kufanya hali ya binadamu kudhoofika.

Sodo zimeshikiliwa kwa mikono, zimepakiwa katika makaratasi maalum na kuchorwa. Hutumiwa haswa na wale wa jinsia ya kike. Hutumika wakati ambapo mwanamke au dada fulani amevunja ungo.

Nesi anamhudumia mgonjwa. Nyuma yake kuna mashine ya kumsaidia. Amevalia barakoa na kwenye mikono yake amevalia pia glavu. Mgonjwa anaonekana kuwa mnyonge zaidi.

Dawa za kienyeji ambazo hutumika katika matibabu ya ugonjwa mbalimbali zimetiliwa ndani ya mikebe na zingine zii juu ya gunia. Huuzwa sokoni au zinaweza kuuzwa na mtu binafsi.

Hospitali ya kutibu macho. Daktari anamtazama mgonjwa kupitia chombo cha teknolojia kuweza kutatua ni shida ipi ambayo inakumba mgonjwa kwenye macho yake. Ana umakini, amevalia barakoa. Kuna vifaa vingine vinavyotumika katika matibabu.

Dawa iliyo na kemikali inanyunyiziwa kwenye mimea ili kuzuia kupatwa kwake kwa magonjwa tofauti tofauti, ambayo yanaweza kupunguza faida kwa mkulima wakati wa mavuno.

Wanawake watatu wanaozitengeneza dawa za kienyeji. Zingine ziko kwenye uteo, ila mmoja wao ameshikilia dawa nyingine kwenye mkono wake. Zitatumika kutibu magonjwa mbalimbali na kuwasaidia binadamu kupata nafuu.

Dawa za aina mbalimbali, ingine iko kwenye chupa na kuna nyingine. Dawa huweza kutumika kutibu magonjwa mbalimbali ili kuweza kumsaidia mgonjwa au yeyote yule aliye na maumivu ili kupata nafuu.

Mama yu hospitali akiwa amembeba mtoto wake mchanga. Amehudumiwa na daktari na kumpa maelezo ili kuweza kudhibiti afya yake na ya mtoto. Anaonekana kuwa mwenye furaha na kutulia.

Daktari amemdunga binti huyu sindano kwenye bega, ameshikilia sindano kwenye mkono wake wa kushoto. Amevalia ovaroli ya rangi nyeupe, anaonekana kuwa wenye umakini sana.

Mhudumu wa aya anaelezea kuhusu jambo fulani. Amevalia barakoa. Dawa zi nyuma yake zinazotumika katika matibabu ya magonjwa ya aina tofauti tofauti. Kuna bango la UNICEF na pia raia amesimama huku akimsikiliza kwa umakini.

Hospitalini, wahudumu wa afya watano wamevalia magauni huku mmoja wao akiyeuza kiyeyuzi kwenye mwili fulani. Nyuma yao kuna bango lililoandikwa USAID. Hutumika hasa na mambo afya.

Mhudumu amesimama huku anatabasamu. Wagonjwa waweza kupitia sehemu hii kwa wingi haswa wakati ile wanapoingia hospitalini mara ya kwanza. Huweza kuelekezwa au kutoa malipo au pengine kupewa mwelekeo kuhusu jinsi ya kukutana na daktari.

Dawa inayotumika kutibu ugonjwa maalum katika mwili. Hupatikana haswa kwenye hospitali baada ya kuchanganywa na kemikali tofauti tofauti ili kuweza kusaidia mgonjwa kupona na kuwa na afya njema.

Mkulima amevalia ovaroli la rangi ya samawati. Nyuma yake kuna dawa aliyoibeba kwenye mgongo. Anainyunyuzia kwenye mimea ili kupunguza idadi ya magonjwa au kuepuka ugonjwa. Amevalia pia barakoa nyeusi ili kukinga afya yake. Nyuma yake kuna tanki jeusi.

Hospitalini mgonjwa anafanyiwa oparesheni na madaktari waliovalia barakoa na kufunika pua na mdomo wao. Wanaangalia kwa umakini ili kuweza kuzuia maafa ya apo baadae na kumsaidia mgonjwa kupona kwa haraka.

Mhudumu wa afya anamtilia mtoto dawa ndani ya kinywa chake. Amevalia barakoa ili kuweza kudhibiti usambazaji wa magonjwa aina mbalimbali ambayo husababisha afya kudhoofika.

Mhudumu wa afya anavalia glavu kwenye mikono, amevalia ovaroli, pia barakoa na kofia maalumu kwenye kichwa chake, kando yake kuna bango lililo na maandishi na mbele yake kuna aina tofauti tofauti za dawa zinazotumika katika matibabu.

Dawa ya kienyeji inakatakatwa na mganga mmoja mwanaume. Hutumika kutibu magonjwa aina mbalimbali yanayomdhuru binadamu katika mwili wake. Huweza kumpa afya bora na kumsaidia kuepuka ugonjwa wa aina mbalimbali.

Mzee ameshikilia fimbo kwenye mkono wake wa kushoto huku akitazama bango. Bango hilo limeandikwa dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kufunga mke au mume dhiti ya hawala. Chini yake kuna nambari ambayo haionekani kwa upesi. Kando yake kuna mti wa kijani.

Daktari anamdunga msichana sindano kwenye bega. Wamevalia barakoa. Wapo katika kituo cha afya cha umma. Huweza kusaidia kuepukana na ugonjwa wa aina mbalimbali au maambukizi kutoka kwa binadamu mmoja hadi kwa mwingine.

Dawa zipo kwenye chupa, ingine i kwenye boxi . Ina maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeusi. Inatumika katika kutibu virusi vya aina mbalimbali na kumzuia mtu kupata ugonjwa huo au virusi hivyo tena.

Dawa ambayo hutumika kutibu magonjwa ya aina mbalimbali. Hutumiwa hospitalini au kwenye kliniki kutibu mgonjwa anayezihitaji. Huuzwa au kupeanwa kwenye hospitali au kwenye kemia.

Sodo za aina mbalimbali zilizopangwa. Nyuma yake kuna raia walioshikilia bango zenye maandishi ya aina tofauti tofauti. Wapo wanaume na wapo wale wa kike. Wote wanaonekana wakiwa na furaha.

Mama aliyevalia chepeo amemshikilia mtoto. Daktari anampa dawa kwa kupitia mdomo wake, ili kuweza kumsaidia kuepuka magonjwa yatakayomkumba hapo baadaye.

Raia wanaonekana wamevalia barakoa ili kujikinga na ugonjwa fulani, nyuma yake kuna kiyeyusho cha mkono, mbele yake kuna mhudumu ambaye anamhudumia mama ambaye ameshikilia kibeti. Kando yake pia kuna mwanamke anayesubiri kushughulikiwa.

Dawa inaonekana ikitiriwa kwenye mtungi, mara nyingi hutumika ili kuepuka magonjwa yanayotokana na uchafuzi wa maji, dawa hii husaidia pia kuepuka mlipuko wa magonjwa yanayo, kama vile kipindupindu.

Dawa za kienyeji zinazotumika kutibu ugonjwa maalum. Hutumika haswa na waganga. Kuna za maji na zingine za unga. Husaidia kuepuka ugonjwa fulani unaomtatiza binadamu.

Daktari amevalia glavu na kando ya mkono wake kuna bangili inayomeremeta. Ana barakoa kwenye pua lake na mdomo. Mama anaonekana kuwa mwenye huruma anapomtazama mtoto wake. Kando kuna pia mwanamke mwingine.

Dawa za nguvu ya kiume zilizotiliwa kwenye chupa. Zina mwonekano wa rangi ya buluu kwa umbali. Zinatumika haswa na wanaume au wale wa jinsia ya kiume. Hutumika ili kuwapa nguvu za kiume.

Daktari anamwonyesha mgonjwa jinsi ya kufanya mazoezi, wamepiga magoti huku akimpa maelezo. Afya yake itaimarika kutokana na mazoezi anayoendeleza muda baada ya muda.

Dawa ya aina tofauti tofauti imetiwa ndani ya chupa. Hutumika kutibu wagonjwa walio na virusi fulani ili kuweza kuwasaidia kuepukana na usambazaji wa ugonjwa huu au kudhoofika kwa afya yao. Kando yake kuna sindano.

Daktari anamtazama mgonjwa kwa umakini kupitia chombo cha teknolojia kwenye macho yake. Huweza kumpa matibabu kutokana na kile ambacho ameona na kushuhudia. Hali hii humsaidia mgonjwa kuweza kufahamu dawa sahihi zitakazompa afya au kuyatibu macho yake.

Daktari aliyevalia barakoa anamtazma mgonjwa aliyelazwa juu ya kitanda kwa umakini ndani ya mdomo wake ili kumtibu mgonjwa huyo. Kando yao, kuna bango lililoandikwa Free dental .

Daktari anamtazama mgonjwa ndani ya masikio ili kumtibu, Ana utaratibu na anatumia njia ya teknolojia. Mgonjwa ametulia na kufuata kanuni za daktari na kumpa wakati rahisi.

Daktari amevalia glavu huku akimtazama mgonjwa ndani ya mdomo wake. Amevalia barakoa ya blue na kwenye kichwa chake kuna kofia maalum. Mavazi yake ni ya rangi ya nyekundu. Nyuma yake kuna friji .

Mhudumu wa afya aliyevalia barakoa ya buluu ana kipaza sauti kwenye mkono wake. Anatoa hotuba fulani kwa umma ili kuweza kufikisha ujumbe fulani. Kando yake kuna mama aliye na leso.

Wahudumu wa afya wanaonyesha jinsi ya kusafisha maji kwa kutumia njia ya teknolojia, ili kuweza kuzuia kusambaa kwa ugonjwa unaotokana na maji kuwa machafu. Jambo linalosaidia pia ugonjwa kuwa unadhibitiwa nchini.